Kituo cha umeme cha mvutano wa juu chenye minara ya chuma, viyeyusho na nyaya za umeme kikionekana chini ya anga safi yenye mawingu machache. Jengo linaonekana kwa nyuma.

Wafanyakazi waliovaa vifaa vya usalama wanakagua transformer kubwa ya umeme katika kituo cha umeme cha nje huku moja akiwa juu kwenye kikapu cha kuinulia watu. Nyaya za umeme na vifaa mbalimbali vinaonekana chini ya anga lenye mawingu.

Kundi la watu linafanya mazoezi ya yoga juu ya mikeka katika bustani ya kijani yenye miti mingi. Miti mirefu zimewazunguka na kwenye sehemu ya mbele kuna benchi la mbao pamoja na baiskeli iliyoegeshwa kando yake. Mandhari ni ya utulivu na ya nje.

Nyumba za mabanda zilizotengenezwa kwa mabati zimejipanga kando ya kingo za mto kwenye matope huku watu wakitembea na wengine wamesimama karibu na maji. Maji machafu na taka zilizotawanyika vinaonekana mbele ya makazi hayo yasiyo rasmi yaliyojaa kwa msongamano.

Kikundi cha wachezaji waliovaa sketi za rangi ya machungwa na blausi zenye michoro ya wanyama wanatumbuiza ngoma ya kitamaduni katika ukumbi wa ndani wenye mistari ya viti vitupu nyuma yao. Wamevaa mapambo kichwani yaliyotengenezwa na manyoya meupe.

Watu wawili waliovaa glavu, wanakusanya chupa za plastiki na takataka nyingine kutoka kwenye ukingo wa mto uliojaa uchafu. Wakiwa wamezungukwa na uoto mnene wa kijani.

Mtu aliyevalia sare ya kijani na kofia ya chuma ya rangi ya machungwa anakusanya taka kutoka kwenye kingo chafu za mto, akiweka kwenye gunia kubwa uku nyumba na daraja vikiwa vinaonekana nyuma.

Kifaru amesimama juu ya udongo wa rangi ya kahawia iliyo kolea akila majani makavu ndani ya eneo lililo zungushiwa uzio wa waya unayo onekana mbele. Nyasi chache na mimea ya kijani zimetawanyika maeneo ya karibu.

Kundi la wanafunzi, pamoja na watu wazima, wamesimama kuzunguka bustani ya gunia iliyojaa mboga za majani, zenye afya nje ya jengo la shule, wakimsikiliza kwa makini mwanamume anayetoa maelezo. Wengine wanachukua noti kwa makini, huku baadhi wakipiga picha, ili kunasa kumbukumbu za tukio hilo.

Huu ni muonekana wa juu wa jiji la kisasa, lenye majengo marefu yanayochomoza angani. Maeneo ya kijani yanayopamba mandhari, na mtandao wa barabara unaopita katikati ya mji. Angani kuna mawingu yakiongeza mvuto wa mandhari hii ya kuvutia ya jiji.

Watu wawili wanapanda boti ya manjano ya kanyagio iliyoumbwa kama baiskeli juu ya ziwa tulivu huku miti, uzio na watu kadhaa wakionekana ufukweni upande wa mbali. Nyuma yao kuna boti nyeupe lililopandwa na watu kadhaa.

Mtu aliyevaa shati la samawati, amesimama ndani ya mto, uliojaa chupa za plastiki, na taka, huku akiwa amezama hadi kiunoni, akiwa amezungukwa na majani mabichi mengi.

Kifaru watatu, wamesimama kwenye nyasi ndefu, katika uwanda. Huku daraja refu, au muundo wa reli, ukionekana kwa nyuma chini ya anga lenye mawingu machache.

Eneo la mabanda ya mjini lenye majengo yaliyochakaa. Takataka na mabaki karibu na ukingo wa mto wenye matope. Nguo zimetundikwa kwenye mabalkoni huku uoto wa asili ukiwa haba na umeharibika.

Watu watatu wanatabasamu wanaposaidiana kupanda kilima chenye nyasi, huku mitambo ya upepo ikiwa inaonekana nyuma yao. Wamevaa nguo za kawaida na mabegi ya mgongoni, wakifurahia matembezi ya pamoja kwenye mazingira ya wazi.

Mstari wa nguzo ndefu za bendera zingine zikiwa na bendera umesimama kando ya eneo la kijani la mviringo karibu na jengo chini ya anga lenye mawingu kiasi. Watu wawili wamesimama karibu na gari lililopakiwa mbele.

Wanaume watatu waliovaa mavazi ya kazi wanasukuma na kuvuta toroli lililobeba magunia makubwa kwenye barabara yenye shughuli nyingi na vumbi iliojaa maduka, watembea kwa miguu na magari chini ya anga lenye mawingu kiasi.

Eneo lililofurika maji ya matope limezunguka jengo la mda lililoharibika, lililo mbele. Kwa mbali kuna jengo la ghorofa nyingi na nyumba zilizojengwa kwa msongamano, zikionyesha kuwa ni makazi ya mjini.

Mamba wamelala wakiwa wamezamia kwa sehemu karibu na ukingo wa bwawa lenye matope, lililozungukwa na mawe, na mimea. Mamba wengine, wako zaidi juu ya ardhi, huku wengine wakiwa zaidi majini.

Kundi la watu waliovaa vest za usalama za manjano, wamesimama kando ya kijito chenye mawe. Baadhi wakiwa juu ya kingo na wengine juu ya mawe ndani ya kijito, huku watu wawili walioko mbele waki pose kwa ajili ya picha. Uoto wa asili na miti vinaonekana kuzunguka eneo hilo la maji.

Mwanamke anapanda mti mchanga kwa kutumia jembe la samawati, huku wanaume watatu, mmoja wao akiwa kwenye sare, wakiwa wamesimama karibu, wakitizama katika eneo la nje, lenye nyasi.

Twiga wawili wamesimama kwenye savannah yenye majani wakiangazia mandhari ya jiji la kisasa lenye majengo marefu yanaonekana kwa mbali chini ya anga safi la samawati.

Barabara yenye shughuli nyingi mjini ikiwa na mabasi ya rangi mbalimbali, wachuuzi wakiuza bidhaa, bango lililowekwa kwenye nguzo na watu wakitembea, kusimama kando ya njia wakati wa mchana.

Barabara yenye shughuli nyingi mjini ikiwa na mabasi ya rangi mbalimbali ,pikipiki, watembea kwa miguu na polisi wa trafiki wakisimamia msongamano. Majengo marefu ,mabango ya matangazo na miti vinapamba mandhari ya nyuma chini ya mwanga mkali wa mchana.

Barabara yenye shughuli nyingi katika jiji imejaa mabasi, magari na watembea kwa miguu, maafisa kadhaa wa trafiki wanadhibiti mzunguko wa magari katikati ya msongamano mkubwa ,majengo marefu yamepangwa kando kando ya barabara huku watu wakitembea kwenye njia za waenda kwa miguu.

Barabara yenye shughuli nyingi mjini ikiwa na mabasi kadhaa, magari na watu. Majengo marefu na wachuuzi wa mtaani wamo pande zote za barabara chini ya anga lenye mawingu machache.

Barabara yenye shughuli nyingi mjini ikiwa na msongamano wa magari yakiwemo magari madogo, mabasi na lori la mizigo la manjano. Watu wanatembea kando kando ya barabara kwenye njia ya waenda kwa miguu iliyo pembeni ya uzio ulio na miti huku kukiwa na majengo nyuma yao.

Mstari wa majengo ya mawe yenye paa za mabati na matengi makubwa meusi ya maji juu yake unaonekana mbele mandhari ya jiji la chini na anga safi. Ukuta wa mawe unapita mbele kwenye taswira.